Huku tunaona mkulima moja, ambaye ako katika shambani mwake, anaonekana kuwa anaoana kama ndizi yake imetosha kuwa au kukulwa kwa sasa, lakini linaonekana kuwa bado halitoshi kuwa labda kuuzwa tu ili apate pesa zake.

Katika hii picha tunaona ya kwamba kuna ng'ombe ambaye ni ya maziwa huyu ng'ombe anapimwa kama ako na ugonjwa wa matiti hapa pia kuna uwezo wa kutibu huyu.

Katika hii picha naona mchoro fulani ya ng'ombe ya maziwa na watu wanaokuja kuitoa pesa katika hii kampuni ya kuipeleka maziwa. Na hapa kwamba naona pia kuna magalani za maziwa.

Huku naona picha ya ng'ombe ya maziwa, huyu ng'ombe ni ng'ombe wa maziwa ila bado haijazaa, huyu ng'ombe ana uwezekano wa kuwa na hali nzuri kwa kupigwa dawa haya.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna malori na watu wanaoweka ndizi kwa malori. Huku ni sokoni. Watu wanauza ndizi kwa hali ya juu ili wapate

Katika hii picha ina ishara ya kwamba kuna ng'ombe, kuna mama anayekamua hii ng'ombe na ya kwamba naona hapa ni mahali pa kukamua ng'ombe. Na huku nyuma naona kwamba kuna seng'enge iliyoanguka na mlango ya anguka ya ng'ombe.

Katika hii picha naona yakwamba kuna mtu ambaye anachunan ndizi, hii ndizi inaonkeana kuwa bado haijakomaa au haijatosha kulwa.

Hapa naona kuna daktari ambayo anapima dawa. Hizi dawa zinaweza kutumika kutibu watu katika nchi tofauti. Dawa hizi zina uwezo wa kupeleka katika nchi nyingine.

Hapa naona ndizi ambalo kadhaa imeifaa na kadhaa haijaifaa naaba ya kwamba hili yenye imeifaa inakulwa na inatupa afya njema na inatupa nguvu.

Hapa naona ya kwamba kuna mtu ambaye anasondora mahindi ambaye yameoza kidogo lakini hii mahindi yanatumika kwa kupea kuku ili washibe pia hii ni chakula ya ng'ombe.

Huku naona ya kwamba kuna ng'ombe wawili wa maziwa hao ng'ombe wanakamuliwa na mashine ya stima ,inaonekana kuwa ng'ombe hao wanahali njema na ubora wa afya.

Hapa tunaona mtu ambaye anakamua ng'ombe ya maziwa. Maziwa hili inaweza kutumika kupika chai na kuuza kupata pesa, pesa hilo linaweza kutununulia vitu mingi sana.

Hapa naona ndizi ambalo haziwezi kulwa kwa sababu hazijaiva vizuri lakini vinawezwa pikwa kisha tukule tupate afya nzuri. Hili ndizi ukikula linawezafanya tumbo uume.

Huku, ni shamba, shamba hili, linaonekana kuwa, ni shamba, la ndizi, hii shamba pia inaonekana, ilipata mbolea ya kutosha, ndani hizi madizi zinaonekana kuwa, zimeiva, au, zimetosha, kuvunwa, na iliweza, kuwa na afya, nje.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna ndizi ambayo imechapwa picha. Huku pia, hii ndizi inauwezekano wa kua iko tayari kukulwa na imeiva vizuri sanaa.

Hapa naona kuna ngombe linalokamuliwa kutumika na stima. Hii ngombe ni kubwa na maziwa lake linaweza kupika chai tamu sanaa. Ngombe hili linatupa afya na maziwa yake.

Hapa ya kwamba, tunaona wakulima ama ni barabara ambayo imeharibika kabisa katika sehemu moja na sijui iwapo hii ni kaunti gani wanayo fanya hivyo. Wamekuja kupanda ndizi katikati ya barabara. Inaonyesha ya kwamba barabara imeharibika.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna ndizi ambayo imepigwa picha. Hii ndizi ipo tayari kupikwa au kutumika kama matoke. Pia watu huweza weka adi iive vizuri ili wale.

Hapa naona ya kwamba kuna ndizi mbichi ambayo haijaiva. Pia huku naona ya kwamba huyu jamaa anaweka kwa gari lake iliaende akauze ama aende aivishi ili ale mwenye.

Hapa ya kwamba naona ng'ombe inayokula nyasi. Hii picha ina ishara ya kwamba hawa wanaolisha hawa ng'ombe ni wakulima ambao wanaipenda kazi ya mikono yao na ili kujituma na kuilisha ng'ombe wao.

Katika hii picha, naona kuna ng'ombe mingi au kuna ng'ombe wengi wanaokula nyasi na kuna mtu anayechunga au mchungaji wa ng'ombe hao anayejaribu kuisongeshea chakula yao ili wapate ng'ombe wasisumbuke katika kutafuta.

Huku tuna ona shamba kubwa, shamba hili lina onekana lina ndizi, pia huku tuna mimea ambazo bado ni kidogo lakini hii shamba ni shamba mzuri sana yani haina uchafu yeyote. Mandizi pia zina onekana zina mea haraka haraka.

Katika hii picha naona ng'ombe ambao wameshiba na wengine wanaja kukunya maji katika mahali pa kukunya maji haya. Hii picha pia ina ishara ya kuwa anaye chunga hii ng'ombe ni mkulima bora dunia hii.

Hapa naona kuna ndizi, mandizi ambalo halijaiva lakini linaweza pikwa na tukikula tunapata afya nzuri, hili ndizi bado iko kwa shamba sa ....

Katika hii picha naona ya kwamba kuna ngombe walioko katika malishoni au mahali ambapo pa kupigwa dawa. Huku pia kuna uwezekano wa kutoa maradhi zozote.

Katika hii picha, naona kuna mandizi kwa wingi. Hapa pia naona kuna mama ama mchapakazi hapa anayepanga na kuuza mandizi yake katika kibanda hiki. Hapa kuna ishara kuwa kuna ununuzi wa wengi.

Hapa naona ya kwamba kuna mandizi nyingi katika sokoni, huku pia naona watu wengi wamekuja kununua, hizi ndizi zinakulwa ukipika.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna gari moja ambaye imepepa ndizi juu yake hii ndizi inaonekana kuwa ni ya kupika madoke hili watu wale.

Tunaona mkulima . Mkulima huyu anaonekana kuwa anapanda mimea shambani mwake. Pale kando tunaona kwamba kuna mandizi ambazo hazijatosha kukulwa au kuuza . Hii shamba pia inaonekana kuwa na mbolea safi . Inaonekana kuwa mkulima huyu anafanya bidii katika shamba lake ili kuhakikisha ni safi .

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna mandizi au ndizi ambayo imekatwa ili itumike kama matoke ama ili itumiwe kwa kukula na chai, ina ishara ya kwamba hii ndizi haijaiva ama bado haijakuwa tayari ikulwe.

Hapa ya kwamba naona watu wawili na ng'ombe wawili pia, ng'ombe mmoja inaonesha kwamba mahali hapa anaoshwa ama anapigwa dawa ili kuondoa uchafu, Na hapa pia naona mtu akisugua hii ng'ombe ili ing'are.

Hapa naona kuna ndizi kadhaa ambalo tunaweza kupika ili tupate afya nzuri. hili ndizi pia linawezwa pikwa, kisha linaweza kutupa afya nzuri.

Huku ni shambani. Shamba hili linaonekana kuwa ni shamba la ndizi. Ndizi hii haijatosha kukulwa lakini inawezwa kulwa kwa kupikwa. Hii ndizi pia inaweza pelekwa sokoni na kuuzwa hili mtu au mkulima aweze kupata pesa.

Huku naona ndizi iliyokuwa iko tayari kukulwa. Hii ndizi inatupea afya njema, inatupea pia nguvu wa kujituma na kupanda ndizi mingi. Pia hii ndizi inatupea pesa.

Huku tunaona mkulima mmoja aliyekuwa kwa shamba lake. Anaonekana kuwa hapo kuna mahindi ambayo ilipandwa na mahali alipo ni shamba la mboga. Pia huku ni shamba mzuri sana inayoweza kupandwa vitu kadhalika.

Hapa naona ndizi limejunwa lakini bado haijaiva, sasa sio mzuri kukula ndizi ambalo haijaiva, lakini ndizi hizi zinawezwa kupikwa kisha inatupa nguvu nzuri.

Huku naona ndizi ambalo liko katika shamba moja, hii ndizi bado haijatosha kukulwa lakini pia inaweza kuna uwezekano kwa kulwa kwa kupikwa.

Katika hii picha, naona kuna ng'ombe ambayo inakamuliwa na mtu asiyejulikana kama ni mama ama Ni baba hapa pia naona hii ng'ombe imefungwa miguu yake ili isijaribu kuipiga teke maziwa.

Hapa tunaona mtu ambaye anaweka maziwa kwa debe. Maziwa hii inaweza kutumika kupika chai na tukiuza tunapata pesa au pesa kwa wingi.

Ng'ombe hili linakamuliwa na stima na hili maziwa linaweza kutumika kupiga chai na pia ng'ombe linatupa maziwa mengi na inatupa.

Hapa tunaona ndizi ambayo hijaiva vizuri lakini linawezwa kupigwa alafu tukiila linatupa nguvu ama afya njema, ndizi hizi ni liko bado kwa shamba halijaiva.

Katika hii picha naona ya kwamba hapa ni mahali pa kuipeleka maziwa, na naona watu huleta maziwa kwa mitungi kubwakubwa na kwa pikipiki zao. Hapa kuna uuzaji wa maziwa katika hii boma.

Hapa kuna ndizi ambalo bado halijaiva lakini kama hazijaiva sisi kama watu tunaweza kupika kisha tukule naona hizi ndizi zina afya na liko kwa shamba ambayo ni nzuri.

Katika hii picha tunaona mama mmoja ambaye anaipiga dawa ng'ombe zake. Hapa pia naona huyu mama ni mchapa kazi. Naona anajituma na kuipuka ng'ombe yake ili kupata faida nyingi mno.

Hapa naona ya kwamba Kuna ndizi iliyo kuwa tayari kukulwa. Hii ndizi inatusaidia kupata afya njema au kupata afya bora. Pia hii ndizi inatumika kwa kujenga mwilini yetu.

Hapa naona mtu ambayo anafunga Ng'ombe ili limpe afya. Hili Ng'ombe linaweza kutupa maziwa ,maziwa lake linaweza kutumika kupika chai na kuuza kupata pesa.

Huku naona ya kwamba kuna mtu na ng'ombe. Huyu mtu anayepiga dawa ng'ombe ili aondoe ng'ombe kwa shida ya kupata ugonjwa kutokana na maradhi mingi mingi.

Huku tunaona mangombe. Mangombe hizi wanaonekana kuwa wamekufa au wamekata roho. Inaonekana kuwa wamepata hasara kwa mkulima ambaye anayechunga hii ngombe yake.

Hapa Nona ya kwamba kuna hupimaji wa maziwa huku pia kuna wawili wanopima maziwa yao put huku inoneka kuwa watu wa hii wanatafuta hii ama wanatafuta ngombe wa maziwa.

Katika hii muda naona ya kwamba kuna mtu anayekamua ng'ombe. Na huyu mtu ana umakini wa kukamua huyu ng'ombe. Pia ng'ombe huyu anaonekana kuwa huyu ni ng'ombe wa maziwa.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi huzaa ndizi, na ndizi hiyo itaweza kuliwa kwa kupikwa ikiwa mbichi au itaweza kungojewa yaiva ili ikuliwe na pia naweza kuuzwa sokoni.

Hapa ni sokoni, tunaona wamama ambao wamekaa ju ya gunia, mama hao wameonekana kuuza ndizi, ndizi haya ni mabichi, ndizi hizi zinaweza kulwa ikowa bichi kwa kupikwa na pia inaweza kulwa kwa kuongojea iive ndivyo ikulwe.

Huku naona ya kwamba kuna mkulima ambaye amevaa barakoa na anaonekana kuwa anaipiga dawa ng'ombe yake, ili kuzuia ugonjwa inaotokana na maradhi ya kutopiga dawa ng'ombe.

Hapa naona ya kwamba kuna ndizi iliyo pandwa karibu na msitu hapa kuna uwesekano wa mvua iliyokuwa haiwezi potea Kwa muda mrefu hapa pia Kuna msitu mkubwa mno.

Hapa naona kwamba kuna mtu moja anayekamua ngombe yake huku huku pia naona huyu ngombe ni ngombe wa maziwa tena huyu ngombe amefungwa miguu yake ili asipige teke maziwa ambayo yanakamuliwa.

Huku naona mkulima mmoja ambaye ako kwa shamba yake ya ndizi, anaonekana akiona ndizi yake kama imekomaa au imetosha kukulwa ikiwa hivyo, pia hii ndizi inaweza kulwa ikiwa hivyo kwa kupikwa.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna ndizi iliyo pandawa kando ya shamba hi ndizi Iko na uwesekano ya kujua kwamba pado haijaifaa pado haijaifaa wakati ya kufunwa.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna ndizi iliyoiva kwa hali ya juu. Huku ni mahali pa kuuza au ni kwa mtu aliyepanda ndizi na hii ndizi ipo tayari kukulwa na watu.

Hapa tunaona bunda la ndizi, ndizi haya ni mingi. Mandizi haya ni mabichi, ndizi hizi linaweza kulwa kwa kupika au zinaweza kulwa kwa kungojea yaive na pia kuuzwa sokoni ili kupata pesa.

Katika hii picha ,naona yakwamba Kuna mama Moja anayeuza na kuna mwingine ananunua ndizi hapa katika kibanda moja iliyoko kando ya duka zingine. Hapa naona Kuna ununuzi wa bidhaa hizo kwa hali ya juu.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hili bado liko kwenye mti wake. Ndizi hii itakapo vunwa inaweza kulwa ikiwa mbichi au itakapokua, itakapoiva pia inaweza kulwa au pia kuuzwa sokoni.